Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, uliowekwa kwenye shamba dogo lililopandwa mimea hivi karibuni ili kusaidia ukuaji wa mazao haya. Wakulima wawili wa kiume na mmoja wa kike, wakisimamia na kufanya kazi katika shamba hili, lililozungukwa na miti na vichaka.